Hapa Napo kuna dawa za kienyeji ambazo zinafanyiwa utafiti Kwa ajili ya kutibu watu. Ni dawa nzuri ambazo zimepangwa hapo na kuna chupa na zingine zimefungwa hapo. Hizi dawa ni kama za kienyeji ambapo zinatumika katika kutibu umaradhi tofauti tofauti . Maelezo yameandikwa katika hapo ambayo utasoma ili kuelewa matumizi na dawa ya tiba.

Kuna chupa, chupa ambayo ina kemikali. Lakini hapo pia kuna dawa, dawa ambazo mtu anatumia kama ako mgonjwa. Kwenye chupa kuna kemikali ambayo imewekwa, kuna nusu chupa na kuna matunda hapo kando.

Kuna mhudumu wa afya ambaye amekuja kumwona mama ambaye ameketi katika kitanda ni kama anamwelezea kuhusu maneno ya afya yake naona ameshika kitabu na huyu mama anaelewa kweli ju ana msikiza huyu mhudumu , wameketi katika nyumba yake kuna televisheni na kuna nguo , huyu mama anaonekana kuwa kiwango cha chini kimaisha lakini huyu mhudumu anazidi kumweleza akimsomea kitabu na kumweleza maelezi.